Kompyuta ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuchakata taarifa. Inapokea taarifa mbalimbali, inazichambua na kutoa majibu au matokeo kulingana na maagizo iliyopewa kwa wakati wowote.

Katika mazingira ya shule, meza na viti vya darasani ni vifaa muhimu vinayowezesha wanafunzi kujifunza kwa urahisi, kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri. Hii huongeza umakini na utulivu kwa wanafunzi darasani.

Mabembea ni sehemu maarufu ya vifaa vya michezo, vinavyopatikana kwenye viwanja vya watoto ambapo wanajifunza kushirikiana, kusawazisha miili yao na kuwa na muda wa furaha. Watoto wakicheza kwenye mabembea katika uwanja huwa na furaha sana.

Kwenye ofisi uwa kuna mpangilio mzuri ambapo kompyuta ya mezani uwekwa juu ya meza ya kisasa ,kuna kiti cha ofisi chenye mto kwa ajili ya starehe ya utumiaji ,taa ya mezani kwa mwangaza wa karibu ,na baadhi ya vifaa vingine kama kibodi ,faili.

Kuendesha mashua ni shughuli ya kuvutia na ya kutuliza akili hasa katika ziwa au bahari, ni hali ya amani sana, utulivu na mawasiliano ya karibu kati ya binadamu na mazingira ya asili katika safari ya uvivu au matembezi ya burudani.

Katika mwezi tukona wiki na katika wiki tukona siku saba. Siku saba ni kama zifuatavyo: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.

Maeneo ya kuchezea watoto yenye swings kuweza kuboresha uwezo wa mwili kama usawa na nguvu za misuli, kuweza kuongeza uhusiano wa kijamii, wakati wanacheza pamoma, huweza kutengeza hali ya utulivu wa kiakili na furaha kwa michezo ya haraka au ya polepole.

Uwanja wa shule huwa na bendera katikati ya uwanja. Mazingira huonekana kuwa ni safi sana, bila takataka. Nyasi huwa zimekatwa na miti ya kivuli huwa imetunzwa. Hii huonyesha mfano mzuri wa mazingira bora ya shule.

Katika ofisi au maktaba nyingi rafu za vitabu na mafaili ni vifaa muhimu vinavyotumika kupanga, kuhifadhi na kutunza nyaraka muhimu, vitabu na mafaili kwa mpangilio bora. Rafu hizi husaidia kuweka mazingira safi yaliyoandaliwa vizuri.

Siku ya Ijumaa Februari mwaka wa 2025. Ni siku ambayo wanafunzi hufunzwa kutamka neno kama 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'P', 'R', 'S', 'V', 'Y'.

Viti vya darasani vimepangwa vizuri darasani, vikisubiri kutumiwa na wanafunzi wakati wa masomo. Kila kiti huwekwa sambaza na meza, kikilenga kutoa mazingira mazuri ya kujifunzia. Viti hivi husaidia wanafunzi kukaa kwa utulivu.

Tungeweza kumkaribisha mwalimu wetu mwalimu Agnes katika darasa letu la gredi moja C, ili aweze kukutana na wanafunzi wake waweze kujuana moja kwa moja ndio ajue vyenye ataweza kuwafundisha.

Kompyuta ya mezani hutumika kwa kazi mbalimbali kama vile kuandika nyaraka, kutazama video, kufanya utafiti mtandaoni, kutengeneza michoro na kuendesha programu tofauti. Kompyuta ya mezani hutumika sana katika ofisi, shule, benki na hata nyumbani kwa ajili za kazi au burudani.

Katika mazingira ya shule, kila mwanafunzi anapopewa kazi darasani lengo kuu ni kumsaidia kuelewa somo vizuri na kumpa nafasi ya kujifunza kwa vitendo. Baada ya kumaliza kazi hiyo mwalimu huipitia na kuipima ile.

Ofisi katika jengo la ghorofa ni sehemu zilizopangiliwa kwenye kila ghorofa kwa ajili ya shughli mbalimbali za kiofisi, kama vile huduma za kifedha, sheria na ushauri ,kila ofisi uwa na jina ya kampuni meza za kazi viti za wageni na kompyuta.

Bila maji hakuna uhai. Kila tone la maji lina thamani kwa binadamu, wanyama, mimea na mazingira kwa jumla. Mtu anahitajika kufunga bomba unapomaliza kutumia. Mtu anahitajika pia kutumia maji ya mvua kwa uangaliaji. Kagua na rekebisha mabomba yanayovunjika.

Kuna lango moja katika jengo la shule ambao limebandikwa karatasi yenye maandishi makubwa yanayosema No Exit For Students . Hatua hii ni sehemu ya kuimarisha nidhamu na usalama shuleni, kuhakikisha kuwa wanafunzi wanatumia milango iliyodhihinishiwa na kuepuka maneno yasiyo salama.

Methode de français ya longhorn ni mfululizo wa vitabu vya kufundisha somo la kifaransa katika shule za msingi na sekondari nchini Kenya. Vitabu hivi vimeundwa kwa kuzingatia mtaalam wa elimu wa Kenya wa CBC au Eight four four ,

Rafu za vitabu na mafaili ni sehemu muhimu katika ofisi, shule au maktaba. Huwa zimetengenezwa kwa mbao. Ukutani au katikati wa chumba vitabu hupangwa kwa mpangilio, kwa majina au mada huku mafaili yakihifadi nyaraka muhimu kama rekodi za kazi.

Nyota ya Kiswahili kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili, ni kitabu ya kufundisha Kiswahili, iliyoandaliwa mahususi kwa wanafunzi wa darasa la pili katika mfumo mpya wa elimu ya cbc ya kufunza hio curriculum mpya nchini Kenya.

Kompyuta ya mezani huwa na matumizi mingi sana. Sana sana katika shule, huwa hutumika kufundisha masomo ya tehama. Ofisini huwa na kazi, za mahesabu, barua pepe, kuandika ripoti. Katika biashara huwa hutumika kuuza bidhaa mtandaoni, kudhibitisha hesabu na store .

Vitu vya msingi ambavyo familia haiwezi kuishi bila ni kama chakula, mavazi, makaazi, afya, elimu na kuna njia zengine za kutimiza mahitaji kama ajira na biashara. Mashirika ya kijamii, serikali, jamii na familia.

Rafu ya vitabu ni sehemu maalum zinazotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kuhifadhi vitabu kwa mpangilio mzuri. Hutumika majumbani, mashuleni, ofisini na katika maktaba. Vitabu vinakuwa salama dhidi ya vumbi, maji au kuchanika.

KISE imekua nguzo kuu katika kukuza elimu jumuishi na kutoa mafunzo ya hali ya juu kwa walimu wanaoshughulikia watoto wenye mahitaji maalum. Ni taasisi iliyo mstari wa mbele katika kutetea haki, usawa na fursa kwa kila mtoto bila kujali hali yake ya kimwili au kiakili.

Computer za mezani ni vifaa vya kielektroniki vinavyotumika katika ofisi, shule, nyumbani, na maeneo ya biashara kwa ajili ya kazi mbalimbali kama vile kuandika nyaraka, kuvinjari mtandao, kuchapisha, kuhesabu, na hata kubuni michoro.

Shuleni kwetu, tunatii sheria na kuheshimiana. Tunafanya kazi kwa ushirikiano kama timu na tunafuatilia ndoto zetu kwa bidii, tunaamini katika mashindano ya afya ambayo yanatufunza na kutujenga, tunafuata maelekezo, tunawatii walimu wetu.

Ngazi hutumika kupanda sehemu ya majengo ya ghorofa za juu wanapokua hawatumii lifti au pale lifti haipo ,pia ngazi hutumika sanasana katika majengo ya umma, shule, hospitali na nyumba ya kibinafsi.

Ndani ya ofisi faili mbalimbali hupangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kila faili huandikwa jina au kichwa cha mada inayohusiana na kazi ya ofisi, ili kupatia watu kazi rahisi wanapotaka kutumia faili hizo kwa kazi mbalimbali.

Ratiba ya shule ni mpangilio wa masomo na shughuli mbali mbali katika siku za wiki ya wanafunzi. Inasaidia katika kupanga muda wakila somo darasani. Kuweka taratibu wa mapumziko na kula.

Uwanjani kundi la vijana walemavu wenye mguu moja, huonekana wakishiriki mchezo wa kandanda kwa bidii na hali ya ajabu, wakiwa na magongo ya kuwasaidia kutembea, wanacheza kwa kasi na waledi na mshikamano mkubwa wakionyesha kuwa ulemavu sio mwisho wa ndoto.

Kuna kibao kilichowekwa mahali pa wazi kikionyesha mwelekeo wa sehemu ya kukusanyika wakati wa moto. Kuwekwa kwa kibao hiki ni muhimu sana katika maeneo ya kazi, shule, hospitalini au maeneo ya umma kwani husaidia kuhakikisha watu wote wamejua mahali salama pa kukusanyika kwa ajili ya kuhesabiwa na kupokea msaada.

Kompyuta ya mezani ni kifaa cha kielektroniki kinachotumiwa kufanya kazi mbalimbali kama vile uchakataji wa taarifa, uhandishi wa nyaraka , utafiti na mawasiliano kupitia intaneti. Hutumika sana sana katika ofisi, shule na maduka ya huduma hutumika kama Cyber Cafe .